Wanawake watatu wenye nyuso za furaha wakiwa wameketi kwenye viti huku kila mmoja mkononi ameshikilia penseli anayotumia kuandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyosambazwa juu ya meza.

Katika mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyokuwa wanapatiwa, wamesimama mwanamke pamoja na mwanaume waliovalia majoho meusi pamoja na kofia kichwani wakiwa wanakabidhiana cheti.

Vijana wawili wa kike na mmoja wa kiume wakiwa wameketi katika viti katika eneo tulivu wakizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake kukiwa na makaratasi, pochi za kuhifadhia vitu vidogo vidogo na simu janja.

Vijana wa kiume walioketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha yaliyopo wazi, wakiwa wanatazama kile kilichopo kwenye sklini ya kishikwambi ambacho mmoja wao amekishikiria.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya jengo, mmoja wao amesimama akiwa anatoa maelekezo kwa kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume. Wakiwa wanazatama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili waweze kujifunza, na mmoja wao alioketi anabonyeza vitufe ili kuiongoza kufanya jambo fulani.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anatoa elimu kwa kundi la wanawake walioketi wakimsikiliza na kumtazama, huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi meupe ikiashiria chumba hicho ni darasa.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye viti huku wakitazamana katikati kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa, juu yake kuna kompyuta mpakato, simujanja, makaratasi pamoja na kipaza sauti.

Mwanaume akiwa ameketi katika kiti, huku akijisomea kitabu kilichopo juu ya meza; ndani ya maktaba ambayo inatumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti, katika rafu zilizopo ukutani.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba wamesimama, huku wakimtazama mmoja wao aliyeinama akiwa anaandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Wanawake wawili waliojifunga vichwa kwa kutumia vitambaa. Huku mwanaume mmoja akiketi pembeni yao. Wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume, waliokusanyika ndani ya jengo. Wameketi katika viti, huku mmoja wao, aliyesimama mbele akiwa anazungumza na wengine wakimsikiliza. Huku wakitazama kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama, akiwa anatoa somo kwa wanafunzi walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, akielekeza mtu mmoja baada ya mwingine ili waweze kuelewa kwa urahisi zaidi.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Kila mmoja ameshikilia penseli mkononi anayoitumia kuandika katika karatasi nyeupe ambazo zimesambazwa juu ya meza, kila mmoja akijisomea.

Watu wazima wa kike na wa kiume wameketi katika viti ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa kutumia mapazia, wakiwa wanajadiliana huku mezani kuna kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na makaratasi.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti huku wakitazamana, katikati yao kuna meza refu iliyo funikwa kwa kitambaa juu yake kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, simu janja pamoja na kipaza sauti.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa kike na wa kiume walioketi katika mabenchi marefu ndani ya darasa kubwa, wote wakiwa na mtihani ambao una maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ikiwa ni kipimo cha uelewa wa yale yote waliyofundishwa.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja wamesimama wakijipanga katika mstari ulionyooka huku wakishikilia vyeti vinavyoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliyokua wanapatiwa nyuma yao kuna vyombo vya muziki.

Vijana wawili wa kiume walioketi katika viti, wakiwa wanafanya majadiliano ili kuweza kujifunza kilicho andikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza kimefunuliwa. Kitabu hicho kinajulikana kama bibilia.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika viti ndani ya jengo lenye madirisha mapana yanayopitisha mwanga wa kutosha, huku mmoja wao amesimama na kushika karatasi pana la rangi jeupe lenye maandishi.

Wanawake na wanaume, waliokusanyika ndani ya jengo na kuketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, huku katikati yao kukiwa na watoto wadogo wanaocheza juu ya mkeka.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wamejikusanya ndani ya jengo, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi ya kuhifadhia vitu mbalimbali na chupa za maji ya kunywa.

Kundi la watu wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba, ambapo kuna mimea imestawi vizuri wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu ya kilimo bora na cha kisasa. Huku baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha na hewa safi, inayopita katika madirisha yaliyopowazi wakifanya majadiliano kwa kutazama skrini ya kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba, ambapo mmoja wao aliyevaa fulana ya rangi ya bluu; akiwa anabandika karatasi katika ubao wa rangi nyeupe, huku mwingine akiwa anaandika katika kitabu kidogo alichoshikilia mkononi.

Vijana wa kiume wamesimama ndani ya chumba ambapo mmoja wao anaandika katika karatasi iliyobandikwa ukutani ikionyesha tathmini ya kujifunza, pia kuna maua ya rangi tofauti tofauti yanayopendezesha chumba hicho.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wapo katika eneo tulivu kwa ajili ya kujisomea huku baadhi yao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, simu janja au vitabu kwa ajili ya kujifunza maswala mbali mbali.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi amesimama pembeni ya ubao akimtazama mwanamke anayeandika katika ubao kwa kutumia chaki, hesabu za kujumlisha pamoja na irabu za kiswahili.

Mwanaume aliye keti kwenye kiti, huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili, wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato. Iliyopo juu ya meza pana, iliyo tengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Mwanafunzi wa kike akiwa anatazama kompyuta iliyopo juu ya meza ili kujiongezea ujuzi au maarifa pia kupata burudani huku nyuma yao kukiwa na wanafunzi wengine ambao pia wanatumia kompyuta ili kujifunza.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa ndani ya chumba kilicho na madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana na kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani, akiwa anafundisha wanafunzi watu wazima kwa kusoma kilichoandikwa katika kitabu alichoshikilia mkononi.

Mwanaume akiwa ameketi katika kiti ndani ya eneo tulivu la maktaba, akijisomea kitabu kilichopo juu ya meza. Huku vitabu vingine vikiwa vimepangiliwa katika rafu za chuma, ikiwa ni pamoja na magazeti.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti huku wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata taarifa, burudani au kujiongezea elimu.

Wanawake na wanaume watu wazima, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, lililopakwa rangi ya njano katika kuta, ubao mweupe ulioning’inizwa mbele yao, wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi.

Watu wazima wa kike na wa kuime wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha ya vioo. Wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza huku mmoja wao akibonyeza vitufe.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kanzu refu ya rangi nyeusi, amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti wakisikiliza kile wanachofundishwa, nyuma yao kuna rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi katika viti wakiwa wanafundishwa somo la kingereza na mwalimu wa kiume aliye simama akiwa anatoaa mafunzo kwa mtu mmoja mmoja

Wanawake wenye umri mkubwa waliovaa mavazi na shanga za kitamaduni ya kabila la wamasaai, wakiwa wanapatiwa mafunzo kwa kuandika irabu za kiswahili kama vile: a, e, i, o na u.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa kike na wa kiume watu wazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini kila wanachofundishwa huku wakiandika kwenye madaftari ili kuweza kujikumbusha kipindi watakaposahau.

Watu wazima wakike kwa wakiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu. Wameketi katika viti wakimsikiliza na kumtazama mwalimu ambaye anaandika katika ubao mdogo wa rangi nyeupe. Wakitoa somo kuhusu kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia.

Wanawake na wanaume waliokusanyika kwa pamoja wakiwa wanafanya majadiliano huku wakimtazama mmoja wao aliyeinama akiandika katika makaratasi mapana yaliyopo juu ya meza.

Mwanaume mwenye sura ya tabasamu amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulio andikwa kwa chaki ya rangi nyeupe. Mkono mmoja ameshikilia mpira uliosukwa kwa kutumia katani na mkono mwingine ameshikilia ukili wa rangu ya kijani.

Mwanamke mwenye sura ya tabasamu amesuka nywele za rangi nyeusi na ndefu, akivalia koti la rangi ya bluu na mkononi ameshikilia kompyuta mpakato, ambapo anabonyeza vitufe ili kuiongoza kufanya jambo fulani.

Kijana wa kiume mwenyenye uso ya tabasamu akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti, kinachoonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wengi waliomaliza wote katika mahafali ya kuhitimu.

Wanawake watatu wakiwa wameketi ndani ya nyumba ambapo wanajifunza kwa kutumia vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza, huku kutani kukiwa na picha pamoja na makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo vinavyotumiwa kwa maandalizi ya chakula.

Wanawake na wanaume walioketi katika madawati, yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa; huku wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati watakapo sahau.

Wanawake na wanaume wakiwa ndani ya ofisi pana iliyo na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizo fungwa juu, baadhi yao wanajadiliana na wengine wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakizunguka meza pana ambapo juu yake kuna: chupa za maji ya kunywa, makaratasi, simu janja pamoja na kishikwambi.

Kundi la wanawake na wanaume waliokusanyika katika mandhari yenye miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali huku wakimsikiliza mmoja wao aliyesimama katikati.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika eneo lenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakijadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia na kukifunua.

Wanawake na wanaume wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia kichwani, wakipiga picha ya pamoja wakati wa mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyokuwa wanapatiwa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa wamesimama katikati ya darasa akiwafundisha watu wazima walioketi katika viti wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, ambayo yatawasaidia katika shughuli mbalimbali za ujasilia mali.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya maktaba wakifanya majadiliano kwa kutazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu za mbao.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe lenye mikono mifupi akinyoosha kidole na kugusa karatasi iliyopo juu ya meza huku wanafunzi wakitazama kile kilichoandikwa katika karatasi hiyo.

Wanaume wawili waliosimama wakiwa wanatoa msaada au kumwelekeza mwanamke aliyeketi kwenye kiti namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo mbele yao.

Wanaume wawili waliosimama katika mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanajadiliana kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia.

Vijana wawili wa kiume, waliochuchumaa wakiwa wanafanya sanaa ya uchoraji wa picha ya mtu akinyoosha mkono na kuchuma matawi ya mti, ambayo ni majani yaliyobandikizwa katika karatasi hiyo.

Wanaume walioketi katika viti huku mmoja wao aliyesimama akiwa anawaelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake walioketi katika viti wakijipanga kwa mstari ndani ya darasa, wakiwa wanaskiliza kwa makini elimu wanayopatiwa na kuandika katika madaftari yao yaliyopo juu ya meza, ili wasiweze kusahau kwa haraka.

Wanawake kwa wanaume wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika viti kwenye eneo lililo na uwazi, likiwa na nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa la mabati likiwasaidia kuwakinga na mwanga mkali wa jua.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi nyeusi amesimama huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato akitoa hoja au kuchangia mada. Na kusikilizwa na kundi la watu walioketi mbele katika mpangilio wa mistari huku mezani kukiwa na chupa za maji.

mwalimu wakiume aliesimama ambao ni watu wazima ambao wameketi kwenye madawati kila mmoja akiwa anajisomea.

Wanawake watatu wenye nyuso za furaha waliovaa fulana ambazo zina maandishi yanayo fanana, wote wameshikilia penseli tayari kwa kuandika katika karatasi zilizopo juu ya meza, ili kujifunza.

Watu wazima walioketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafundisho wanayopatiwa huku baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa ama maabara akitoa mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi watu wazima walioketi kwenye viti wakimsikiliza huku mezani kukiwa na chupa zinazotumika kuhifadhia kemikali.

Wanawake wenye watoto wadogo wamekusanyika katika eneo moja wakipatiwa mafunzo au elimu inayohusu malezi na afya bora ya watoto wadogo, na muuguzi wa afya aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu.

Mwanaume aliesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe, ikiashiria eneo hilo ni la darasa. Mkono mmoja ameshikilia mpira wa makaratasi uliosukwa kwa kutumia katani, na mkono mwengine ameshikilia ukili.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika darasa ambapo nyuma yao kuna kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja ana karatasi au mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi, ikiwa ni kipimo cha yale yote yaliyofundishwa.

Vijana watatu mmoja wa kiume alioketi katikati ya wanawake wawili, wote wanafanya majadiliano, wakiandika katika karatasi zilizopo juu ya meza, pembezoni kuna rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wameketi, huku wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ndani ya maktaba yenye vitabu vya aina mbalimbali vilivyohifadhiwa katika rafu za mbao zilizopo kwenye safu zilizonyooka.

Wanawake waliovaa fulana za rangi ya bluu bahari zenye nebo ya kiganja cha mikono, wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Vijana wanne wamesimama katika eneo lenye uwazi; likiwa na paa la mabati, wakijifunza namna ya kumenya na kukata nyaya ili kuunganisha vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki ndani ya jengo, wanasikiliza kwa makini mafunzo au elimu isio rasmi wanayopatiwa itakayowasaidia katika shughuli zao mbalimbali za kijasiriamali.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu ya watu wazima, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi katika viti wakiizunguka meza ambapo juu yake ina vitabu, makaratasi na kalamu wanatumia kwa ajili ya kujadiliana na kujifunza huku ukutani kukiwa na picha zilizoning'inizwa.

Kijana mmoja wa kiume na wawili wa kike wanajisomea na kufanya majadiliano kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza huku pembeni kukiwa na rafu ambayo imehifadhi vitabu mbalimbali ikiashiria kuwa eneo hilo ni la maktaba.

Wanafunzi wa rika, umri na asili tofauti, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayo patiwa mmoja wao amenyoosha mkono juu kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanaume wawili wamekati katika viti wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza, kitabu hicho ni maarufu kijulikanacho kama biblia.

Vijana wawili wa kiume walioketi katika viti huku mmoja wao akiwa amevaa kofia ya rangi nyeupe wanajadiliana kwa kuandika katika karatasi au daftari huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba huku wakivalia mavazi nadhifu na ya kupendeza mfano ni suti pamoja na kanzu, wanamtazama mmoja wao ameinama akiandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya jengo au darasa wakifanya majadiliano mbalimbali, huku ukutani kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitabu na madaftari.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Kundi la wanawake na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba, wakisikiliza kile wanachofundishwa ikiwa ni elimu isiyo rasmi itakayosaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Kundi dogo la wanaume waliyovaa mavazi mazuri na ya kupendeza mfano ni suti pamoja na kanzu, wote wanamtazama mmoja wao aliyoinama akiwa anaandika kwenye makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika viti pembezoni mwa shamba lililopandwa zao la mahindi yaliyostawi vizuri, wakipatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anasoma kitabu alichoshikilia mkononi.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi, wameketi katika viti ndani ya darasa wakifanya majadiliano huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi ulioning'inizwa katika ukuta wa rangi ya njano.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanasikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo mezani huku, pembeni kukiwa na kompyuta mpakato.

Kundi la wanawake na wanaume, walioketi katika viti vyekundu wakiizunguka meza yenye umbo la duara; huku wakipatiwa mafunzo kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza, pembezoni kuna picha zilizobandikwa katika ukuta.

Vijana wawili wa kiume waliochuchumaa, wakiwa wanafanya sanaa ya uchoraji wa picha ya mtu akiwa ananyoosha mkono na kuchuma majani ya mti, ambayo yamebandikwa katika karatasi hiyo nyeupe.

Wanaume wameketi kwenye viti huku mmoja wao akiwa amesimama akitoa maelekezo au kuwafundisha wenzake namna ya kutumia program mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyening'iniza kitambulisho shingoni akiwa anagawa vitabu kwa wanafunzi walioketi ndani ya darasa ili waweze kujisomea na kujiongezea ujuzi au maarifa.

Wanawake watatu walioketi katika viti wanamtazama mwanamke ambaye ni mwalimu aliyesimama pembeni ya ubao, akiwa anawafundisha namna ya kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye nguzo imara zilizoshikilia paa, ambalo lina taa zilizofungwa juu. Wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanawake walio keti katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ujasiriamali ya ushonaji wa nguo, wakijifunza kwa kutumia vitambaa vidogo, sindano pamoja na uzi.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga kwa kutumia kanga. Akiwa anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi ya rangi nyeupe na kubandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Watuwazima wakike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, wote wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa au elimu isiyo rasmi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kujifunza. Nyuma yao kuna ubao mdogo uliobadikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia tofauti na asili tofauti; wakiwemo wazungu na waafrika, wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa huku baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili walioketi katika viti na mwanaume mmoja aliesimama, wakiwa wana nyuso za furaha wa kitabasamu, baada yakutazama kilichopo katika skrini ya komputa mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake wanne waliosimama mbele ya jengo na kujipanga katika mstari ulionyooka huku mikononi wakishikilia karatasi linaloonyesha ramani ya afrika iliyochorwa na kupakwa rangi tofautitofauti.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi kwenye viti katika muundo wa duara wakijadiliana masuala mbalimbali kwa kusoma makaratasi waliyoshikilia mkononi, pembeni kuna meza yenye chupa za maji ya kunywa watakazotumia wakati wa mapumziko.

Wanawake waliowapakata watoto wadogo wameketi katika mabenchi marefu ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo yanayohusu malezi bora ya watoto wadogo na mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili wameketi huku wakimtazama mwanamke ambaye mkononi ameshikilia vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti, vinavyounganishwa na kutengeneza umbo maalum hii ni michezo inayotumika kukuza bongo au akili za watu.

Watu wazima wakike kwa wa kiume wameketi katika viti huku wakiandika kwenye madaftari kila wanachofundishwa. Elimu hii isiyo rasmi inawasaidia watu hao kupata uelewa au ujuzi wa masuala mbalimbali katika jamii.

Watu wazima wa jinsi ya kike na ya kiume wameketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyoinama akiandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza, huku pembeni yake kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao huku wakisikiliza elimu wanayopatiwa na mezani kuna madaftari wanayoandikia kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume walioketi katika mabenchi marefu ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanaandika kile kilichoandikwa katika ubao wa rangi nyeupe, ulioning'inizwa mbele yao katika ukuta.

Vijana wawili wa kike walioketi na mmoja wa kiume aliyesimama, wakiwa na nyuso za furaha na tabasamu huku wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo mbele yao juu ya meza.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza elimu wanayopatiwa isiyo rasmi huku wakiandika katika madaftari yao.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye nguzo imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, zikiwa na taa zinazotoa mwangaza wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Kijana wa kiume na wawili wa kike wameketi katika viti wakijisomea makaratasi au vitabu vilivyopo juu ya meza na kuandika kwa kutumia penseli, huku pembeni yao kukiwa na rafu iliyohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Watu wazima wa kike na wa kuime wakiwa wameketi katika benchi ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, wakimtazama mmoja wao ambao andika katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza ya mbao.

Wanawake watatu wenye nyuso za furaha wamevaa fulana zenye maandishi ambayo yanafanana, mkononi wameshikilia penseli wanazotumia kuandika makaratasi yaliyopo juu ya meza ili kujipatia elimu au maarifa ya jambo fulani.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu akiwa anagawa vitabu kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa ili waweze kujisomea na kuongeza ujuzi au mwaharifa.

Ijana watatu wa kiume wakiwa wanaegemea meza huku mmoja wao akiinama na kuandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza na wenzake wakimtazama kwa makini.

Kundi la wanawake wakiwa wapo ndani ya ofisi ndogo huku wakijifunza namna ya kushona nguo kwa kupima urefu wa kitambaa kilichosambazwa chini huku mmoja wao akiwa na mkasi tayari kwaajili ya kukata na kushona kwa kutumia cherehani.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni ya ubao, akimtazama mwanamke mtu mzima anayeandika hesabu katika ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja, wapo ndani ya chumba au darasa lenye mwanga hafifu, wakiwa wanajifunza kwa kutumia baadhi ya vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza, ili kujiongezea ujuzi au kupata maarifa.

Vijana wawili wa kiume wameketi, mmoja wao amevaa kofia ya rangi nyeupe wakiwa wanasoma kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza, pembeni yake kukiwa na kompyuta mpakato.

Vijana wa kiume waliovaa mavazi nadhifu, mfano ni suti pamoja na kanzu, wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyeinama akiwa anaandika katika makaratasi ya rangi nyeupe, yaliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watu wazima kwa kusoma kilichoandikwa katika kitabu, huku wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftali yao, ili kujikumbusha wakati watakapo sahau.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi katika viti huku mezani kukiwa na vitabu wanavyotumia kwa ajili ya kujifunzia, huku pembeni kuna baiskeli inayotumiwa kama chombo cha usafiri imeegemezwa ukutani.

Vijana wawili wameketi katika viti wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu, ambacho kipo juu ya meza. Huku nyuma yao kukiwa na picha ya ramani ya eneo fulani imebandikwa katika ubao.

Kundi dogo la wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ujasiriamali, kwa kushona kitambaa ambacho wamekitandika chini na kupima urefu wake, mmoja wao ameshika mkasi tayari kwa ajili ya kukata na kushona kwa kutumia cherehani.

Vijana watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume wameketi huku wakijifunza kwa kusoma baadhi ya vitabu vilivyopo juu ya meza, pembeni yao kukiwa na rafu zinazotumika kuhifadhia vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wanafanya majadiliano, huku mmoja akimuonyesha mwenzake sehemu ya kusoma katika kurasa ya kitabu, ambacho amekishikilia mkononi.

Kundi la watu wazima wakike na wa kiume walioketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyeinama akiandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wakikabiziana cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo ya watu wazima, waliyokuwa wanapatiwa. Wote wamevaa majoho marefu pamoja na kofia vichwani mwao.

Wanaume watatu walioketi na mwanamke mmoja aliyesimama, wote wapo ndani ya chumba chenye mwanga kutosha unaopenya katika madirisha yaliyopo wazi, wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi kwenye kiti na kusoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu inayotumika kuhifadhi vitabu pamoja na magazeti, ikiashiria kuwa eneo hilo ni maktaba.

Wanaume watatu watanashati waliovaa mavazi mazuri ya kuwapendeza; wawili wakiwa wameegemea meza wakimtazama mmoja wao aliye vaaa kanzu akiwa anaandika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwanaume ameketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili, wote wana nyuso za furaha wakitabasamu na kutazama kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana ya mbao.

Mwanamke mtu mzima aliyejifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, mkononi ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyokuwa anapatiwa. Cheti hicho kina jina lake pamoja na saini ikiashiria umiliki.

Wanawake wawili na mwanume mmoja, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo uliobandikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Wanaume na wanawake waliokusanyika na kuketi kwenye viti ndani ya chumba wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe ambapo juu yake kuna makaratasi, vitabu pamoja na madaftari wanavyotumia kwaajili ya kujadiliana.

Watu wazima wajinsia tofauti wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi katika viti, huku kila mmoja wakijisomea kwa kutumia kitabu au daftari lililopo juu ya meza, pia kuna Chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanaume wawili walioketi katika viti wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza maarufu kinachojulikana kama biblia ili kujifunza masuala mbalimbali au mafundisho ya dini ya kikatoliki.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamechuchumaa huku wakifanya sanaa au stadi ya uchoraji kwa kuchora picha ya mwanaume, akinyoosha mkono na kuchuma matawi ya miti ambayo ni majani yamebandikwa kwenye karatasi hiyo.

Wanawake kwa wanaume waliokusanyika ndani ya jengo ambalo limepambwa kwa maputo, pia kuna taa zilizoning'inizwa juu. Mbele yao kuna skrini kubwa inayoonyesha kuwa wanapatiwa mafunzo ya kujifunza lugha ya kiitaliano.

Vijana wakiume na wakike walioketi katika viti na mabenchi ndani ya chumba cha darasa ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo lenye uwazi likiwa na miti pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakijadiliana kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia.

Mwalimu wa kike alievaa fulana ya rangi ya njano na kofia nyeupe, amesimama mbele ya darasa akitoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti wakiskiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Kundi dogo la wanawake wakiwa katika eneo la shamba lenye mimea iliyostawi vizuri ikiwa na rangi ya kijani, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa yanayohusu kilimo cha kisasa na bora zaidi.

Vijana watatu wameketi katika viti mmoja wakiume na wawili wakike wakiwa wanajadiliana kwa kusoma kilichoandikwa katika makaratasi na vitabu vilivyopo juu ya meza .Pembeni yao kuna vitabu vya aina mbalimbali vilivyohifadhiwa katika rafu ikiashiria eneo hio ni la maktaba.

Kundi dogo la wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la shamba ambapo kuna miche ya rangi ya kijani imestawi vizuri, wakipatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Vijana wanne wa kiume walio simama katika mandhari nzuri na tulivu wakiwa wanapatia mafunzo ya ufundi kwa kumenya na kuchonga nyaya, ili kuunganisha na vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Bibi ameketi kwenye dawati akisoma kitabu chenye maandishi pamoja na picha, huku nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri kijulikanacho kama pikipiki na shamba kubwa lenye mazao yaliyokauka.

Watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wanapatiwa mafunzo yatakayowasaidia katika shughuli mbalimbali za kijamii, huku baadhi yao wakipiga makofi kama ishara ya kutoa pongezi.

Watu wazima wa kike kwa wa kiume wameketi katika viti ndani ya jengo lenye !wanga wa kutosha unaopitia katika madirisha mapana huku mmoja wao akiwa amesimama na kushika karatasi la rangi jeupe lenye maandishi.

Kijana wa kiume alining'iniza penseli katika sikio, akiwa amesimama katika eneo linatumiwa kwaajili kutengenezwa vifaa mbalimbali vya samani. Huku akisoma kitabu na wenzake wakimsikiliza ili kujipatia ujuzi na maarifa.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi katika viti ndani ya darasa lenye kuta zilizopakwa rangi ya njano na ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa mbele yao, wakisikiliza kwa makini elimu isiyo rasmi wanayopatiwa.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja walioketi katika viti wote wakiwa wanajifunza au kupata burudani kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na chupa zilizotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wakiume walioketi katika viti wakining'iniza mabegi kwa nyuma, huku wakifanya majadiliano ya walichofundishwa katika darasa lenye ubao ulioning'ininzwa mbele yao ukutani.

Watu wazima wa jinsia tofauti, wakiwa ndani ya chumba kilicho na madirisha mapana yaliyofunikwa kwa vitambaa vya rangi ya njano, wanajadiliana masuala mbalimbali ili kujipatia ujuzi au maarifa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu amesimama darasani ukiwa anagawa baadhi ya vitabu kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ili waweze kujifunza na kupata uelewa au kujiongezea maarifa.

Kunde la wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu kwenye muundo wa duara wote wakisikiliza kwa makini kile wanachoelezewa huku baadhi yao wakiandika katika madaftari yenye makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kiume alivaa shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe, amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao mweusi, akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi kwenye viti wakimsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na madaftari aina ya msomi.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti, huku mmoja wao amesimama akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazo patikana katika komputa zilizopo juu ya meza.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na baadhi yao wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wanafanya sanaa ya uchoraji wa picha ya mtu akiwa amenyoosha mkono na kuchoma majani ya matawi ya mti ambapo yamebandikwa kwenye karatasi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu, akiwa anagawa vitabu kwa watu wazima walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ili waweze kujisomea na kupata ujuzi au maarifa.

Kijana wakiume akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, wote wakiwa wana nyuso za tabasamu. Cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wote waliosoma nao darasa moja.

Makutano ya watu wazima wakike na wakiume walioketi katika viti chini ya miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali ya maendeleo ya kijamii.

Mwanaume amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe, mkono mmoja ameshikilia mpira uliosukwa kwa katani na mkono mwingine ameshikilia ukili uliosukwa vizuri akionyesha ustadi wa ususi.

Wanaume wanne wakiwa wamejikusanya na kusimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha mapana, wanafurahia wakicheza mziki, baadhi yao wamevaa kofa vichwani.

Watu wazima wa kike kwa wa kiume, wamejikusanya na kuketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa ambayo yatawasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wanawake wawili, wakiwa wameketi huku wakijadiliana kile kilicho andikwa katika kurasa ya kitabu, ambacho mmoja wao ameshikilia, huku mwingine akinyoosha mkono kuonesha sehemu pa kusoma.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi nyeupe, wanajadiliana maswala mbalimbali huku mezani kukiwa na: kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na makaratasi.

Mwanamke akiwa ameketi katika dawati akijifunza kwa kusoma kile kilichoandikwa kwenye kitabu kilichopo juu ya meza na kuandika katika daftari huku akitumia penseli.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti amesimama katika darasa akiwa anawaelekeza wanafunzi mmoja baada ya mwingine, akitumia kitabu kilichopo juu ya dawati ili kuwafundishia.

Kijana wa kike mwenye nyuso ya tabasamu amevaa koti la rangi ya bluu mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akibonyeza vitufe ili kuiongoza kompyuta hiyo kufanya jambo ambalo anahitaji.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisiliza elimu isiyo rasmi wanayo patiwa, huku baadhi yao wanaandika katika madaftari ili kuweza kujikumbusha wakati watakapo sahau.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake walioketi katika viti wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe ambayo juu yake inamadaftari au makaratasi na kalamu za kuandikia wanazotumia kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake wameketi kwenye viti ndani ya chumba huku wakitazama kompyuta zilizopo mbele yao na mmoja wao amesimama akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta hizo.

Wanawake wameketi katika viti wakijipanga katika mstari ulio nyooka ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayo patiwa ili kuwasaidia katika shughuli mbalimbali za kijamii. Mezani kuna madaftari wanaandika kile wanachofundishwa.

Vijana wawili wameketi katika viti wakijadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza. Nyuma yao kuna ubao uliobandikwa ramani ya eneo fulani.

Watu wazima wa kike kwa kiume wakiwa, wamekusanyika na kuketi katika viti ndani ya chumba, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi; huku mezani kukiwa na: kompyuta mpakato, mabegi ya kuhifadhia vitu vidogovidogo, madaftari pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu isiyorasmi, wapo wameketi kwenye viti ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, huku pembeni kukiwa na chombo cha usafiri aina ya baiskeli, imeegamizwa ukutani.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wamesimama katika mpangilio wa mstari ulionyooka, kila mmoja akiwa ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo. Huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu na shingoni amening'iniza kitambulisho, akigawa vitabu kwa watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa. Ili waweze kujisomea na kujiongezea maarifa au ujuzi utakao wasaidia katika shughuli zao za kila siku.

Wanafunzi watu wazima walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao wanafanya mtihani ambao ni maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi. Mitihani hiyo inapima uelewa wa kile walichofundishwa darasani.

Kundi kubwa la watu wazima walio keti katika madawati kwenye eneo lililo na uwazi, likiwa na nguzo refu za chuma lililo shikilia paa ambalo linawakinga na mwanga mkali wa jua watu wote wanasoma katika karatasi au vitabu vilivyopojuu ya dawati.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo huku wakijadiliana kile walichofundishwa na mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe uliobandikwa ukutani.

Wanaume wenye umri tofauti wameketi katika viti ndani ya darasa huku wakiskiliza kwa makini kile wanachofundishwa, na baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia ya rangi nyeupe amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi walioketi katika viti wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Mwanaume aliyeketi katika dawati lililotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia ndani ya darasa, amevaa koti la rangi ya bluu, akijisomea kwa kuandika katika daftari kwa kutumia penseli.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, linaloonekama kama darasa kwakuwa lina ubao wa rangi nyeupe ulioning’inizwa ukutani na kuna kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitabu au madaftari.

Watu wazima wa kike na wa kuime wakiwa wamekaa katika makundi makundi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Huku wakijadiliana kwa kusoma kilichoandikwa katika daftari ambalo mmoja wao amelishikilia.

Watu wazima wa kike kwa wa kiume, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki; ndani ya jengo lenye nguzo refu na imara, zilizoshikilia paa la jengo hilo wakiwa watasikiliza kwa makini elimu wanayopatiwa.

Vijana wawili wa kiume wamesimama katika mandhari yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanasoma kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia na kukifunua.

Wanawake watatu walioketi katika viti huku mmoja wao akiwa amesimama, akiwapatia mafunzo ya namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana, katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wakike aliyevaa kofia ya rangi nyeupe kichwani na fulana ya rangi ya njano amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima waliokaa kwenye viti wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao.

Mwanaume aliyevaa suti amesimama huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, akiwa anatoa hoja au kuchangia mada kwa kundi la watu walioketi mbele wakimskiliza.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wamejikusanya na kuketi katika madawati, ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi itakayowasaidia katika shughuli zao mbalimbali za kiuchumi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho katika mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyokuwa wanapatiwa, wakivalia majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia vichwani.

Wanafunzi wa kike kwa wa kiume wenye asili tofautitofauti, wakiwemo wazungu na waafrika wameketi ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa. Nyuma ya darasa hilo kuna ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa makaratasi.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi amesimama ndani ya maktaba inayotumika kuhifadhia vitabu vya aina tofauti tofauti akiwa anachagua kitabu kimoja wapo kutoka kwenye rafu za mbao.

Wanawake na wanaume waliokusanyika katika jengo lenye nguzo ndefu na imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu wakisilikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi amesimama katika maktaba, ambayo inatumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali akiwa anachagua kitabu kimojawapo kutoka katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga, akiwa anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizobandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Kundi la watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakisilikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa ambayo yatawasaidia katika shughuli mbalimbali za ujasiriamali.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ndani ya jengo, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta zilizopo juu ya meza, ikiwa ni njia mojawapo ya kupata habari burudani au kupata elimu.

Mwalimu wa kiume amesimama katikati ya darasa akitoa somo kwa wanafunzi walioketi katika viti vya rangi ya machungwa, huku wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa kusoma katika kitabu huku wanafunzi wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madafutari yao ili waweze kujikumbusha watakapo sahau.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti cha plastiki ndani ya chumba chenye eneo kubwa lililo na uwazi, akisoma baadhi ya maandishi yaliyopo katika kurasa ya kitabu ambacho kimefunuliwa na kuwekwa juu ya meza.

Wanawake na wanaume waliokusanyika na kuketi kwenye viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyeinama na kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake wameketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao yaliyopo juu ya meza, ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Vijana watatu wa kiume walioketi katika viti wakifanya majadiliano wakiizunguka meza pana iliyofunikwa kwa kitambaa, huku juu yake kukiwa na chupa za maji ya kunywa, makaratasi, simujanja pamoja na kishkwambi.

Wanawake watatu wajasiriamali wakiwa wapo ndani ya ofisi ndogo ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia mashine ya kisasa ijulikanayo kama cherehani.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha akitabasamu na kupokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti. Cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora katika mahafali ya kuhitimu mafunzo aliyokuwa anapatiwa.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika mandhari yenye miti mirefu na nyasi fupi zenye rangi ya kijani, wakiwa wanajifunza kwa kusoma kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia mkononi.

Wanawake na wanaume, walio kusanyika katika chumba chenye mwanga wa kutosha, unao penya katika madirisha mapana, wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Huku mmoja wao akiwa anabonyeza vitufe, ili kuiongoza kompyuta hio kufanya jambo fulani.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika viti wakiapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa matangazo katika makaratasi ya rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wamejikusanya na kuketi katika madawati ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu ya watu wazima, itakayo wasaidia katika shughuli zao mbalimbali za kijasiriamali.

Wanawake wakiwa wamekusanyika katika eneo la shamba lililo na miche iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi marefu ya rangi nyeusi amesimama mbele ya darasa akitoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi, huko nyuma yao kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wameketi huku mwanaume mmoja akisimama wote wana nyuso za furaha wakitabasamu ikihashiria kua wamefurahi baada ya kutazama skirini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti, ndani ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanaume aliyesimama mbele yao, huku mezani kukiwa na zawadi mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wenye umri mkubwa wamekusanyika ndani ya jengo, na kuketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Mwanaume mmoja na wanawake wanne wamesimama katika mpangilio wa mstari ulio nyooka, kila mmoja akiwa ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya mziki.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya chumba cha maabara, akitoa mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi watu wazima, walio keti kwenye viti. Huku mezan kukiwa na chupa zinazotumika kuhifadhia kemikali.

Mwanamke mmoja aliyevaa gauni refu amesimama katika kibaraza cha nyumba, akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walioketi katika mkeka huku mikononi wakiwa na vitabu au madaftari.

Wanawake wanne wamesimama kwa mpangilio kwamstari ulionyooka nje ya jengo, mkononi ameshikilia karatasi inayoonesha ramani ya Afrika iliyopakwa rangi tofauti tofauti.

Vijana wakiume wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wawili wamesimama wakiegemea meza, iliyotengenezwa kwa mbao huku mmoja wao akiwa ameinama na kuandika katika karatasi zilizopo juu ya meza.

Kundi kubwa la wanaume na wanawake walioketi katika viti, kwenye eneo lenye nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa, ili kuwakinga na mwanga mkali wa jua, wakisoma kile kilichoandikwa katika madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume waliojikusanya ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha unaopitia katika madirisha mapana wote wakiwa wanatazama skirini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza huku mmoja wao akiwa anabonyeza vitufe vya kompyuta hiyo.

Wanawake waliokusanyika ndani ya chumba wanapatiwa mafunzo ya kijasiriamali yanayohusu ushonaji wa nguo, wakitumia sindano na uzi na kitambaa kidogo kwa ajili ya kushona.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima, walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mkubwa.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi ya bluu, ameketi katika dawati lililotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, akiwa anajisomea kwa kuandika katika daftari, akitumia penseli yenye kifutio kwa juu.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wapo ndani ya chumba, wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, nyuma yao kukiwa na ubao mdogo uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili walioketi katika viti huku wote wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza ili kujipatia maarifa, burudani au kuongeza ujuzi.

Wanaume wawili waliosimama katika mandhari nzuri na yakuvutia yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani wakiwa wanaelekezana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia na kukifunua.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wa rika tofauti. Wakiwa ndani ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma .Wanamsikiliza wanaume aliesimama mbele yao, huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali ambavyo ni zawadi au msaada wanaopatiwa.

Wanawake wenye umri mkubwa walioketi katika viti wakiwa wamevalia mavazi na shanga ya kitamaduni ya kabila la kimaasai; wakijifunza kusoma na kuandika irabu za Kiswahili kama vile a,e,i,o na u.

Vijana wakike na wakiume walioketi katika viti ndani ya darasa pana wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa, huku kukiwa na mwanaume aliesimama nyuma yao akiwa anawatazama.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya nyumba, wote wamevalia mavazi nadhifu yakiashiria kuwa ni ya dini ya kiislamu, wameizunguka meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe wakijadiliana masuala mbalimbali.

Wanawake wameketi katika viti huku mmoja wao akiwa amesimama akitoa maaelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kijana wa kike mwenye nyuso ya tabasamu amesuka nywele refu za rangi nyeusi na kusimama katika chumba, ambapo mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akibonyeza vitufe ili kuiongoza kufanya jambo fulani.

Wanawake na wanaume wamekusanyika ili kupiga picha ya pamoja kama kumbukumbu katika mahafali ya kuhitimu mafunzo au elimu waliyopatiwa, wote wakivalia majoho yenye rangi nyeusi na kofia kichwani mwao.

Watu wazima wa kiume kwa wa kike wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu ndani ya jengo lenye nguzo imara zilizo shikilia paa la jengo hilo, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayo patiwa ili yaweze kuwasaidia katika shughuli zao mbalimbali za kijasiriamali.

Mwanamke mtu mzima aliyeketi katika dawati ndani ya darasa, mkononi ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyokuwa anapatiwa. Cheti hicho kina jina pamoja na saini kuonyesha umiliki.

Mwanamke ameketi katika kiti cha rangi nyeupe, ndani ya chumba chenye eneo kubwa lilo wazi. Akiwa anajisomea kurasa za kitabu kilichopo juu ya meza, ili kupata uelewa ujuzi wa jambo fulani.

Mwanamke mtu mzima alievaa mavazi na shanga za kitamaduni ya kabila la kimaasai, akiwa amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi na kusoma baadhi ya silabu za kiswahili.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ya kuchangia mada au kujibu swali.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye uwazi likiwa na nguzo refu za chuma, zilizoshikilia paa la bati likiwakinga na mwanga wa jua huku kila mmoja akisoma karatasi zilizopo juu ya meza.

Wanaume wawili wamesimama katika mandhari nzuri na ya kuvutia; yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmojawao amekishikilia.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya chumba kilichopambwa kwa kutumia maua ya rangi tofautitofauti, wanaandika katika karatasi zilizobandikwa ukutani; zikionyesha kuwa ni tathmini kwa ajili ya kujifunza.

Wanawake na wanaume watu wazima walioketi katika viti kwenye muundo wa duara, wakifanya majadiliano huku mkononi wameshikilia baadhi ya vitabu. Pembeni kuna meza yenye chupa za maji ya kunywa; watakazozitumia wakati wa mapumziko.

Wanawake watu wazima wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakisikiliza kwa makini elimu wanayopatiwa isiyo rasmi itakayoweza kuwasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama kwa pamoja, ili kupiga picha ya ukumbusho katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo, wakiwa wamevaa kofia vichwani na majoho marefu ya rangi nyeusi.

Kijana wa kiume mwenye sura ya tabasamu akiwa anakabidhiwa cheti na mwanaume aliyevaa suti kinachoonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wengi waliosomanao pamoja katika mahafali.

Vijana wawili wa kike na wa kiume mmoja; wameketi katika viti kwenye mandhari nzuri na inayovutia wakiizunguka meza yenye muundo wa duara, huku juu yake kukiwa na vitabu, simu janja na pochi ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Wanawake na wanaume waliokusanyika na kuketi katika madawati ndani ya chumba, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi ili kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku na shughuli za kijasiriamali.

Watu wazima wakike kwa wakiume waliokusanyika na kuketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayopatiwa itakayowasaidia katika shughuli zao za kila siku za kijasiriamali.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo ambalo lina nguzo refu na imara, zilizoshikilia nyumba wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, ili kujiongezea ujuzi au maarifa yatakayo wasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wanawake kwa wanaume walioketi katika makundi ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha mapana wakiwa wanajifunza huku mmoja wao akisoma daftari na wengine wakimsikiliza kwa makini.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama au nembo mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora katika karatasi nyeupe.

Mwanaume mwenye umri mkubwa, ameketi katika kiti akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, ndani ya maktaba tulivu, huku nyuma yake kukiwa na rafu iliyohifadhi vitabu pamoja na magazeti.

Mwanamke aliyeketi katika kiti cha plastiki cha rangi nyeupe ndani ya jengo ambalo lina eneo kubwa lenye uwazi akiwa anajisomea kitabu kilichopo juu ya meza ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakike kwa wakiume, wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayo patiwa na kuandika katika madaftari.

Kundi la wanawake waliovaa mavazi na shanga ya kitamaduni ya kabila la wamaasai wameketi katika viti wakijifunza irabu za kiswahili kama vile: a,e,i,o na u.

Kundi la vijana wa kiume walioketi katika viti wakiwa wanafanya majadiliano huku kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa ukutani na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitabu au madaftari.

Wanawake na wanaume waliokusanyika na kuketi katika viti ndani ya chumba ambapo wanajifunza huku baadhi yao wakisoma kilichoandikwa katika madaftari, pembeni kuna chupa za maji ya kunywa watakazo tumia wakati wa mapumziko mafupi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anatoa elimu kwa kundi la wanawake walioketi huku wakimtazama na kusikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi meupe.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliojikusanya ndani ya darasa na kuketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wote wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Mkusanyiko wa watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba ambacho kina watoto wadogo, ambao wanaacheza juu ya mkeka katikati yao wakiwa wanafanya majadiliano ya mambo mbalimbali ya kimaendeleo.

Wamama pamoja na watoto wadogo wapo ndani ya hema, wakipatiwa mafunzo yanayohusu malezi na afya bora kwa watoto wadogo, na muuguzi aliyevaa fulana ya rangi nyeupe na kizibao cha rangi nyekundu.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba, iliyo na miche mirefu ya rangi kijani iliyostawi, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu inayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Kundi la wanaume wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali. Huku pembeni kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa ukutani, na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi yanayofanana wana nyuso za furaha, mkononi wameshikilia penseli wakiandika katika makaratasi yaliopo juu ya meza ili kujipatia ujuzi au maarifa.

Vijana wawili wakiume wakiwa ndani ya chumba mmoja wao akibandika karatasi zenye maandishi katika ubao wa rangi nyeupe huku mwingine akiandika katika daftari dogo aliloshikiria mkononi.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wote wakiwa wanamtazama mmoja wao anaeandika katika karatasi zilizopo juu ya meza. Huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kanzu refu ya rangi nyeusi, amesimama mbele ya darasa; akiwafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wakimsikiliza, huku nyuma yao kuna rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wakike aliyevaa kofia ya rangi nyeupe amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi ambao ni watu wazima walioketi katika viti wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayo patiwa na baadhi yao wakiandika katika madaftari

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya chumba chenye mandhari ya ofisi ambapo kuna taa zilizofungwa juu, feni inayotoa upepo au hewa safi wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo huku wengine wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa ndani ya ofisi yenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa vitambaa, wakiwa wanajadiliana huku juu ya meza kukiwa na compyuta mpakato, makaratasi na chupa zinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume wameketi katika viti wakitazamana huku katikati yao kukiwa na meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa. Juu yake kuna kompyuta mpakato, simu janja na makaratasi.

Mwanaume mwenye sura ya tabasamu akiwa amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe, mkono mmoja ameshikilia mpira uliosukwa kwa katani, huku mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga na hewa safi, inaepita katika madirisha yaliopo wazi wakiwa wanajadiliana huku wakitazama skirini ya kishkwambi ambacho mmoja wao ameshikilia.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu. Akiwa anatoa elimu kwa kundi la watu walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini.

Watu wazima wakike na kiume waliovaa mavazi nadhifu yakuwapendeza wameketi katika viti ndani ya chumba wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe juu yake ikiwa ina vitabu pamoja na makaratasi wanavyotumia kwa ajili ya kuelekezana au kujifunza.

Watu wazima wakike na wakiume walioketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wanafanya majadiliano huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, pia kuna chupa zinazotumika kuhifadhia vimiminika kama vile maji ya kunywa au chai.

Wanawake waliovaa fulana ziizofanana za rangi ya bluu bahari; zikiwa na nembo ya kiganja cha mikono, wameketi katika madawati wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake na wanaume wameketi katika viti nje ya jengo amabo ni wanafamilia au watu wa karibu wakifanya kikao au kupatiwa mafunzo, huku baadhi yao wakiwa wanasoma madaftari waliyoshikilia mikononi.

Watu wazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya eneo la ofisi ambapo kuna taa nyingi zimefungwa juu na feni inayopuliza hewa safi wakijadiliana masuala mbalimballi, huku baadhi yao wakitumia kumpyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi wakitazama scrini ya kompyuta mpakato iliyopo mbele yao, ili kuweza kujifunza. Nyuma yao kuna rafu zinazotumia kuhifadhia vitabu vya aina mbalimbali.

Wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha, unaopenya katika madirisha ya vioo wakiwa wanatazama kilichopo katika skrini ya komputa mpakato iliyopo juu ya meza, ili kujifunza jambo fulani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika eneo tulivu, lijulikanalo kama maktaba, kutokana na kuwa na vitabu vya aina mbalimbali, vilivyopangwa katika rafu za mbao zilizonyooka.

Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa aliejifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, mkononi ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyokuwa anapatiwa, kikiwa na jina lake pamoja na saini ikiashiria utambulisho.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima walioketi kwenye viti wakimsikiliza kwa makini, ili kujiongezea ujuzi na maarifa yatakayowasaidia katika shughuli zao za kila siku.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi katika viti wakiizunguka meza ya duara, juu yake kukiwa na makaratasi, madaftari, simu janja na pochi. Mandhari yanavutia na yana uoto wa asili wa nyasi za kijani.

Wanawake na wanaume wakiwa ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha utokao na taa nyingi zilizofungwa juu wakiwa wanafanya majadiliano ili kujifunza, huku baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Watu wazima wakiwa wameketi katika makundi makundi ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali huku baadhi yao wakiandika kile kinachozungumzwa katika madaftari ikiwa ni kumbukumbu.

Wanafunzi wakiwa wapo katika darasa lenye kompyuta nyingi zilizoharibika wakiwa wanafanya mitihani; mitihani hiyo ikiwa ni kipimo cha uelewa wa yale yote waliyofundishwa darasani.

Wanawake na wanaume waliovaa vitambulisho kwa kuning'iniza shingoni, wakiwa wanatazama kilichoandikwa katika karatasi iliyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa amesimama ndani ya chumba au darasa, mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akibonyeza vitufe ili kuiongoza kufanya kile anachohitaji.

Watu wakiwa wameketi katika viti ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu wakiwa wapo katika jengo lililopambwa kwa mapulizo ya rangi tofautitofauti, huku wakijifunza kwa kutazama kilichoandikwa katika skrini kubwa ikionyeshwa wanapatiwa mafunzo kwa kutumia lugha ya kiitaliano.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti huku wakitazamana katikati kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa na juu yake kuna kompyuta mpakato, simu janja, makaratasi pamoja na kipaza sauti.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, ambapo wameizunguka meza pana ya rangi nyeupe; wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali kwa kusoma vitabu na makaratasi, vilivyosambazwa juu ya meza.

Mwanamke aliyemubeba mtoto mdogo kwa kumfunga na kanga mgongoni, akiwa anasoma baadhi ya maandishi yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe na kubandikizwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti wakiwa wanamtazama mmoja wao ambaye ameinama anaandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha mapana ya vioo, wakijadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati kwa kusoma kitabu alichoshikilia mikononi na wanafunzi hao kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wenye asili ya wazungu na waafrika wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Mwalimu wa kiume, aliye vaa fiulana ya rangi nyeupe, amesimama katikati ya darasa, akitoa elimu kwa watu wazima, walio keti katika viti wakiwa wanasikiliza kwa makini, mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayo patiwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha ya vioo, wakiwa wanajadiliana au kujisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume; waliokusanyika ndani ya jengo na kuketi katika viti vya plastiki, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali. Watoto wadogo wameketi kwenye mkeka wakicheza.

Mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, akiwa anafundisha baadhi ya maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza kwa kundi la wanawake walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Wanawake na wanaume wamekusanyika na kuketi katika viti, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha, mmoja wao akiwa anaandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza. Huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Kundi la wanawake waliowabeba watoto wao wadogo wameketi katika benchi wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na mwanaume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwaelekeza malezi bora au afya njema kwa watoto wadogo.

Watu wazima wameketi katika wameketi katika madawati yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakisikiliza mafunzo wanayo patiwa na baadhi yao wanaandika katika madaftari, ili kujikumbusha wakati wanapo sahau.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wameketi katika viti huku wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, nyuma yao akiwepo mzungu ambaye anawatazama kwa makini.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika eneo lililo na mwanga wa kutosha; kila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, simu janja, vitabu au madaftari.

Mwanaume aliyeketi katika kiti akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, ndani ya maktaba ambayo inatumika kuhifadhia vitabu mbalimbali vilivyopangwa katika rafu zilizopo ukutani.

Mwanaume alieketi katika dawati lililotengenezwa kwa kutumia mbao. Amevaa koti lenye rangi ya bluu, akiwa anajisomea kwa kuandika katika daftari lake kwa kutumia penseli iliyo na kifutio.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti maalumu vinavyotumiwa na walemavu wa miguu, wakiwa wanatazama sikrini kubwa inayoonyesha kuwa wanapatiwa mafunzo au kujifunza lugha ya kiitaliano.

Kijana mmoja wa kiume akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili wote wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, wote wana nyuso za tabasamu ikiashiria kuwa wamefurahishwa na kile wanachokitazama.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wapo ndani ya chumba, wanatazama screen ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu, wakiwa ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa mapulizo wakiwa wanafunzwa lugha ya kiitaliano.

Wanawake waliokusanyika katika chumba ambapo kila mmoja anajifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza ili kuweza kupata ujuzi au maarifa, ikiwa ni pamoja na burudani mbalimbali.

Watu wazima wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu itakayo wasaidia katika shughuli zao mbalimbali za kijasiriamali.

Mwalimu wa kiume anayevaa kanzu refu ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika viti wanaomsikiliza, nyuma yao kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu mbalimbali.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa walioketi katika viti wakifanya majadiliano ya maswala mbalimbali ya kimaendeleo, huku wakizunguka meza pana juu yake kukiwa na: makaratasi, kalamu wanazotumia kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti huku wakitazamana katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa na juu yake kuna simu janja, compyuta mpakato, madaktari pamoja na kipaza sauti.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi akimtazama mwanamke ambaye ni mwanafunzi akiwa anaandika kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe hesabu za kujumlisha.

Wanawake kwa wanaume wenye umri tofauti na asili tofauti wakiwemo wazungu na waafrika, wameketi katika viti wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa matangazo.

Kundi la akina mama na watoto wakiwa wapo ndani ya hema wakipatiwa mafunzo na muuguzi ambae amevaa kizibao cha rangi nyekundu kuhusu umuhimu na malezi bora ya watoto wachanga.

Wanawake wenye umri mkubwa wameketi katika viti huku mmoja wao amesimama; akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha, namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi dogo la wanafunzi wa rika, jinsia na asili tofauti tofauti wakiwa wameketi kwenye kiti na kusikiliza mafunzo wanayopatiwa, huku mmoja wao akinyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa aweze kuzungumza.

Watu wazima wa asili tofauti wakiwemo wazungu na waafrika wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo. Huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mwanaume aliyevaa suti amesimama katika chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu, akitoa hoja kwa kundi la watu walioketi mbele yake wakisikiliza kwa makini kile kinachoongelewa.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi yanayoashiria kuwa dini yao ni ya kiislamu, wapo ndani ya nyumba wakifanya majadiliano kwa kuizunguka meza pana iliyofunikwa kwa kitambaa cha rangi nyeupe.

Kijana mmoja wakiume na wawili wakike wameketi katika viti, wote wakiwa wanatumia komputa zilizopo juu ya meza ilikuweza kupata taarifa, burudani au kujifunza.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya darasa, lenye kompyuta nyingi zilizokusanywa eneo moja; wakifanya mitihani ambayo ni kipimo cha uelewa wa mambo yote waliyofundishwa darasani.

Watu wazima wakike kwa wakiume walioketi katika viti ndani ya jengo wanapatiwa mafunzo yatakayowasaidia katika maisha yao ya kila siku, baadhi yao wanapiga makofi ikiashiria kuwa wanatoa pongezi.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki huku wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakijifunza au kupata mafunzo yanayohusiana na kilimo bora na cha kisasa.

Wanawake walioketi katika mabenchi marefu ambapo kila mmoja amembeba mtoto mdogo wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume aliyevaashati ya rangi jeupe, yanayohusu malezi bora ya watoto wachanga.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja wameketi wakiwa wanaitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobadikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Kijana wa kiume aliyeweka penseli katika sikio akiwa amesimama katika mandhari ya eneo linalotumika kwaajili ya kutengenezea vitu mbalimbali vya thamani, akisoma kitabu huku wengine wakimsikiliza.

Watu wazima wakiwa katika mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyokuwa wanapatiwa wakiwa wanakabidhiana cheti, huku wakivaa kofia kichwani na majoho marefu.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliokusanyika ndani ya chumba na kuketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao; wote wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, ambayo huwasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, mezani kuna kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na mabegi ya kuhifadhiwa vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi, akiwa amesimama na kunyoosha mkono katika karatasi iliyopo juu ya meza; huku wanaume wawili wakiwa wanatazama kile wanachoonyeshwa ili kuweza kujisomea.

Kijana mmoja wa kiume ameketi huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili, wote wanasoma baadhi ya makaratasi au vitabu vilivyopo juu ya meza, pembeni kuna rafu inayotumika kuhifadhia vitabu.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani, anasoma kitabu ili kuwafundisha watu wazima walioketi katika viti, wakisikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftali yao.

Wanawake wameketi katika viti ndani ya chumba huku mmoja akiwa amesimama, akitoa maelekezo au kuwafundisha wenzake namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake waliojikusanya ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo ya ujasiriamali yanayohusu ushonaji wa nguo, kila mmoja akitumia sindano, uzi na kitambaa ili kujifunza.

Kundi la watu wengi waliokusanyika katika eneo la wazi wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki huku wengine wakiwa wamesimama, na kumsikiliza kijana wa kiume aliyesimama katikati yao akitoa hoja.

Kijana wa kiume aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa ameketi katika dawati lililotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, akijisomea mwenyewe kwa kuandika katika daftari akitumia penseli yenye kifutio.

Wanawake wameketi katika madawati ndani ya darasa wakivalia fulana za rangi ya bluu bahari zikiwa zina nembo ya kiganja cha mikono, huku wakipatiwa mafunzo na kuandika wanachofundishwa katika madaftari.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama katika kibaraza cha nyumba, akitoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika mkeka wakimsikiliza kwa makini na kusoma vitabu ambavyo wamepatiwa.

Vijana wa kiume waliosimama ndani ya nyumba wakivalia mavazi nadhifu na ya kuwapendeza, wanamtazama mmoja wao alioinama akiandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyoko juu ya meza.

Wanawake na wanaume watu wazima wamekusanyika na kuketi katika viti vya plastiki ndani ya jengo. Wakifanya majadiliano ya mambo mbalimbali ya kimaendeleo, huku kukiwa na watoto wadogo wanacheza juu ya mkeka katikati yao.

Vijana wawili wa kiume, mmoja amevaa kofia ya rangi nyeupe, wakiwa wanajifunza kwa kusoma kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza pembeni kukiwa na kompyuta mpakato.

Vijana wakike na wakiume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na hewa safi, inayopenya kupitia madirisha ya vioo yaliyowazi wakiwa wanajisomea kwa kupitia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa hapo ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha na hewa safi inayopita katika madirisha yaliyopo wazi wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya chumba cha maabara akiwa anatoa mafunzo ya vitendo vya kisayansi kwa wanafunzi walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile chupa za kuhifadhia kemikali mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume walioketi na kusimama wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa kutumia mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Kundi dogo la wanawake walioketi katika viti vya plastiki wakiwa wanafanya majadiliano. Nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe ikiashiria kuwa chumba hicho ni darasa linalotumika kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake wawili walioketi katika viti wakiwa wanasoma kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu, ambacho mmoja wao ameshikilia, huku mwingine akinyoosha mkono kuonyesha sehemu. Nyuma yao kuna kabati la mbao la kuhifadhia vitu mbalimbali.

Vijana watatu wa kiume wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanafanya majadiliano ili kujifunza kwa kutumia vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza; pia kuna chupa za kuhifadhia maji ya kunywa pamoja na simu janja.

Mwalimu wakiume akiwa amesimama mbele ya darasa akisoma kitabu ili kuwafundisha wanafunzi, walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini huku baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Kundi la wanawake walioketi katika viti vya plastiki wakijadiliana jambo fulani, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa rangi nyeupe. Ikiashiria kuwa eneo hilo ni darasa.

Wanafunzi waliovaa sare zinazofanana wamesimama, huku wakipatiwa mafunzo ya matengenezo na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopangiliwa juu ya meza.

Wanawake wanne waliosimama mbele ya jengo, wakijipanga katika mstari ulionyooka. Kila mmoja ameshikilia karatasi mkononi inayoonyesha ramani ya afrika, iliyochorwa na kupakwa rangi tofautitofauti.

Wanafunzi watu wazima waliosimama ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu na nguzo imara zinazoshikilia paa hilo wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Kijana wa kiume aliyeketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili, wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopikwa rangi ya kahawia.

Wanafunzi wa kike kwa wakiume wenye rika tofauti, wakiwa katika eneo tulivu wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, simu janja au vitabu pamoja na madaftari.

Vijana watatu weupe wakiwa wapo ndani ya darasa kutokana na kuwa ana ubao wa rangi nyeupe, wawili wakiwa wanamtazama mmoja wao akiandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume amesimama ndani ya darasa, akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha watu wazima walioketi katika madawati mmoja baada ya mwingine kwa kutumia vitabu au madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanawake walioketi katika viti vya plastiki wakiwa wanafanya majadiliano huku pembeni yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe ikiashiria kuwa eneo hilo ni darasa.

Wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba cha darasa chenye kuta Zilizopakwa rangi ya njano mbele yao kukiwa na ubao mweupe ulioning'inizwa ukutani.

Wanawake wawili walioketi katika viti wakiwa wanafanya majadiliano kwa kufanya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia, huku nyuma yao kukiwa na rafu ya mbao inatumiwa kuhifadhi vitu mbalimbali.

Wanaume wawili waliosimama wakiwa wanatoa msaada au mafunzo, kwa mwanamke aliyeketi katika kiti huku wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta iliyopo juu ya meza.

Vijana wanne wa kiume waliosimama wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kukata nyaya kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kukata na kuchunia ili kuviunganisha na vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Wanafunzi wakiwa ndani ya darasa lenye kompyuta nyingi, zilizo kusanywa eneo moja wakiwa wanafanya mitihani. Mitihani hiyo hutumika kuwapima uelewa wa kile walicho fundishwa darasani.

Wanawake wawili wakiwa wanajadili kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishika, huku mwingine akinyoosha mkono kumuonyesha sehemu ya kusoma.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa amevaa shanga, anaonekana kutoka katika jamii ya wamaasai akiwa anasoma baadhi ya silabi zilizoandikwa katika ubao wenye rangi nyeusi.

Mkusanyiko wa wanawake na wanaume katika mkutano au kikao cha wanakijiji, wakiwa wameketi katika eneo lenye miti mirefu na mingi wakisikiliza hoja inayotolewa na mmoja wao aliyesimama katikati.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, huku wakijisomea au kujadiliana kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza.

Vijana wakike kwa wakiume wazungu kwa waafrika wenye rika tofauti wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa elimu isiyo rasmi huku wakisikiliza kile wanachofundishwa.

Mkusanyiko wa watu wazima wakike na wakiume walioketi katika viti huku mwalimu wa kiume, aliyesimama amevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anawapatia mafunzo au elimu isiyo rasmi.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama mbele ya kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini kila wanachofundishwa, huku kukiwa na mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wanakabidhiana cheti kinachoonyesha kua amehitimu mafunzo katika fani fulani huku wamevalia majoho marefu na kofia vichwani katika mahafali.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wameketi katika viti wakiizunguka meza pana iliyotengenezwa kwa mbao, wote wanamtazama mmoja wao aliyeinama akiandika katika karatasi pana za rangi nyeupe.

Kundi la watu wengi wa kike na wa kiume wameketi katika viti katika eneo lililo na uwazi lenye nguzo ndefu za chuma, zilizoshikilia paa linalowakinga na mwanga mkali wa jua, kila mmoja akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika dirisha la vioo, wakimtazama mmoja akiandika kwenye karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wenye umri tofautitofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na kuandika katika madaftari yao ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga na hewa safi inayopita katika madirisha yaliyokuwa wazi wakiwa wanajisomea au kujifunza kupitia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi walioketi katika viti wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, huku mmoja wao akinyoosha mkono juu ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kutoa hoja au kuuliza swali.

Kundi la vijana walioketi katikaviti vya rangi nyekundu wameizunguka meza pana iliyotandikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu huku juu yake kukiwa na makaratasi, vitabu ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujifunzia au kujisomea.

Watu wazima wakike na wakiume waliovaa makoti marefu, ikiashiria kwamba ni wafanyakazi wameketi katika madawati wakiwa wanapatiwa elimu au mafunzo ambayo yatawasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika viti. Huku kila mmoja akijifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza. Pembeni kukiwa na chupa za maji ya kunywa.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa anachagua kitabu kimojawapo kati ya vingi vilivyopangwa katika rafu za mbao ikiashiria kuwa eneo hilo ni maktaba.

Kijana wakiume aliyeweka penseli sikioni akiwa amesimama katika eneo ambalo linalotumiwa kwa ajili ya shughuli ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya samani, anasoma kitabu huku wenzake wakiwa wanamsikiliza.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki kwenye mandhari ya shamba, kukiwa na miche mirefu imesitawi vizuri wakipatiwa elimu na mwalimu wakiume aliyesimama mbele yao.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya chumba wameegamia meza, wanamtazama mmoja wao ambao amevaa kanzu, akiandika katika makaratsi ya rangi nyeupe, yaliyopo juu ya meza.